Huyu ni mwuguzi wa afywa kwenye shamba huku akumwosha ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi akiwa amebeba kipampu mgongoni.

Kuna mtu mmoja ambaye ako ndani ya shamba katikati mwa mahindi. Huku akiwa amevalia kofia yake na mahindi akiwa amebeba juu. Huku wakiwa na bibi yake.

Katika shamba hili, kunaonekana kuwa mazao yamekomaa. Huku mahindi moja ikiwa imeathirika na ugonjwa wa mahindi, huku ikiwa bado imekomaa.

Mzee mmoja akiwa amesimama huku ameinua mkono wake juu akiuguza mkunga wa ndizi. Kando yake kuna mti ambao umeshikilia na ...

Huku ni shambani ambapo kumepandwa migomba ya ndizi ambayo bado haijaweka matunda, huku matawi yakiwa yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa na nyasi chini yake.

Katika Banda hili, Kuna mwanamke mmoja ambaye amebeba ndizi kwenye mkono wake huku zingine kwa wingi zikiwa zimeekwa juu ya kitanda.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia kilemba kichwani na gauni yenye rangi nyeupe huku akimwaga maziwa ndani ya mkebe. Huku nyuma kuna mtu aliyesimama.

Huyu ni ng'ombe ambaye ako na ugonjwa. Kuna vidonda vingi mwilini. Huku akiwa amefungwa kwenye mti pekee yake.

Huku ni sokoni kwenye vibanda ambapo kuna na biashara imenoga ndizi zilizopangwa ndogo hadi kubwa huku wamama ambao wamesimama wengine wakiwa wameketi wakiziuza.

Ng'ombe moja mwenye rangi ya samiwi akiwa amesimama huku mwanamume mmoja ambaye amechuchuma akiwa na ndoo yake yenye rangi ya buluu huku akimkamua. Kando yake kuna kuna kuni pamoja na mawe zingine.

Hii ni shamba moja kubwa ambayo imebeba migomba ya ndizi iliopandwa humu kukiwa na mifereji yenye maji huku ikiwa haija komaa angali.

Mikono ya mtu fulani ambao inakaa kutoa maganda kwenye ndizi huku kando kuna maganda mengi pamoja na ndizi ambazo hazijatolewa maganda .

Mzee mmoja ambaye ameegemea mti uliokatwa kitambo nyuma yake kuna ndizi mikunga ya ndizi mingi iliyomo pale huku kando kuna migomba mingi ya ndizi iliyoko kwenye lile shamba.

Hii ni aina mingi ya mikungu michanga ya ndizi huku ikiwa kwenye makao maeneo yake. Bado yanangojea kuja kupandwa. Ni yenye rangi ya kijani kibichi.

Katika shamba hili kuna migomba na migomba ya ndiz ambayo imepaliliwa huku angali bado haijakomaa na tawi lake ni lenye rangi ya kijani kibichi.

Ng'ombe yenye rangi ya samawi ikiwa na maziwa mingi ikiwa inakamuliwa na mama mmoja ambaye amechuchumaa na akiwa na ndoo yake yenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe huku akiikamua.

Kwenye shamba hili kuna migomba ya ndizi ambayo imepandwa huku ikiwa imepaliliwa. Kando kuna miti iliyozunguka pamoja na nyasi.

Katika eneo hili linaaminika ni zizini ya ng'ombe ambamo mna ng'ombe wengi waliofunga mle wenye rangi tofauti tofauti, aina rangi nyeusi pamoja na nyeupe. Watu wawili wanatembea huku wakiziangalia.

Haya ni majani yenye migomba ya ndizi huku yakiwa yenye rangi ya kijani kibichi angani kuna mawingu na.

Haya ni maeneo ya kuoshea ng'ombe kutokana na ugonjwa wa wadudu wanaoambukiza ugonjwa. Ng'ombe wawili ni wenye rangi ya samawi huku wakitoka katika eneo ya kuogelea.

Pikipiki moja ambayo inaendeshwa mle, ikiwa imebeba mitungi yenye maziwa. Huku barabarani magari pamoja na watu yanaendelea kuendeshwa. Kando kuna miti mingi iliyowazunguka.

Hapa ni zizini ambapo ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi, huku wakiwa wanakula chakula chao wakiwa wamengojea kwenye zizini mwao.